Nguzo na nyaya za umeme zimewekwa kwa usahihi zikisambaza nishati kwa maeneo mbalimbali kwa usalama na ufanisi, kuhakikisha upatikanaji wa umeme wakuaminika.

Nguzo ya umeme wa mkondo mkubwa imesimama imara, ikibeba nyaya za umeme zinazohitajika kusambaza nishati kwa viwanda, majumbani na taasisi mbalimbali kwa usalama na ufanisi mkubwa.

Mitambo ya umeme imewekwa kwa uangalifu ilikusambaza nishati kwa matumizi ya nyumbani, viwanda na taasisi mbalimbali, ikihakikisha upatikanaji wa umeme kwa uhakika na salama.

Magari yanapita barabarani huku watu wakitembea kwa makini, pembezoni mwa barabara, ikionesha usafiri wa magari na shughuli za kila siku za watembea kwa miguu katika mazingira ya jiji.

Mashine kubwa inatandika lami barabarani huku wafanyakazi wakiwa pembeni wakisimamia ujenzi, hali inayoonyesha kazi ya uboreshaji wa miundombinu ya usafiri.

Mapipa ya kukusanya uchafu yamewekwa kwa ajili ya kuhifadhi taka kwa usafi. Yakisaidia kudhibiti uchafuzi wa mazingira, na kuweka maeneo ya wazi katika hali safi na utaratibu.

Uchafu umesambaa katika eneo la wazi, hali inayohitaji hatua za haraka za usimamizi wa taka, ili kulinda usafi na afya ya mazingira.

Chombo cha plastiki chenye rangi nyeusi na mfuniko mweupe kimewekwa kwa ajili ya kuhifadhi taka kwa usafi, kusaidia kudhibiti uchafuzi wa mazingira na kuhakikisha taka zinakusanywa kwa ufanisi.

Chombo cha plastiki chenye matundu kimewekwa kwa ajili ya kuhifadhi uchafu, kikisaidia kuweka mazingira safi na kurahisisha ukusanyaji wa taka kwa ufanisi.

Watu wawili wa kiume wakiwa juu ya gari wakipakia uchafu, wamevaa mavazi maalumu ya kijani ya kazi wakihakikisha usafi na usalama katika ukusanyaji wa taka.

Watu wanafanya usafi kwa kufagia na kuzoa uchafu. Wakichangia katika kuweka mazingira safi na salama, hatua muhimu katika usimamizi bora wa taka na afya ya kijamii.

Mifuko ya uchafu imewekwa katika eneo la wazi ikisubiri kukusanywa na kusafirishwa, hatua muhimu katika kudhibiti taka na kulinda usafi wa mazingira.